Ni duka la kuuza maziwa. Maziwa ambayo ni freshi na mala. Ndani ya hilo duka kuna watu watatu.

Ni lorry ambalo linatumika kusafirisha magari ambayo yanaenda kuuzwa katika sehemu tofauti tofauti, hilo lorry limebeba magari juu Kuna magari matano na chini pia Kuna magari matano.

Ni magari manne ambayo yameegezwa, kuna magari mawili, ambayo ni meupe, Moja nyeusi na moja ya samawati. Hayo magari yote pia yako na kisajilio ambavyo vimeandikwa hapo mbele

Kuna pesa za Kenya, ambazo ziko katika bonge la elfu moja moja, huyu mtu anajaribu kuhesabu na kuzifunga, ili ajue kuhesabu ili ajue ziko ngapi. Naona pia kuna vitu za kufunga, naam.

Ni kampuni ya magari, ambapo iyo kampuni ime iko na imeonyesha magari ambayo yanauzwa, alafu kuna mtu naona ambaye anauza katika hilo duka.

Ni duka, hilo duka lina Mpesa. Mpesa ni duka ambalo linasaidia mtu anapotaka kutuma pesa ama kutoa pesa, pia hilo duka linauza maji, pia kuna soda za aina tofauti tofauti.

Kuna duka ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi na pia limenakiliwa M-pesa hapa ni mahali watu huja kutoa pesa ama kuweka pesa.

Kuna muuzaji wa mapambo aina tofauti tofauti, kuna mapambo ya shingo, kuna mapambo ya mapua , naona pia kuna mapambo ya maskio, kuna mikeka tofauti tofauti pia, na vitu zinginezo.

Ni rekodi ya pesa ambazo ziko katika akaunti ya Mpesa, chini kuna maagizo ambayo yanaonyesha jinsii unavyotuma, jinsi pia unavyolipa, jinsi unavyotoa pesa na jinsi unavyonunua krediti katika simu. Pia chini kuna pesa ambazo alitumia mtu ambaye anaitwa Beth Oburu.

Ni aina mbalimbali za vyakula naona kuna nyanya, kuna viazi vitamu kuna ndimi kuna mapera.